Ndizi ambayo haijaiva ama kukomaa ipo katika shamba na imeza kuwa imeshona vizuri na ipo na kitu au mti unao izungusha isianguke, na jua pia inaonekana kwa kuwa tunaeza ona mawingu meupee.

Mtu anajaribu kukata ndizi iliyo refu kumliko huku ikiwa ya kijani na hapo shambani ameweza kulima, linaonekana likiwa lenye limetunzwa vizuri sana.

Madoadoa ni meupe na meusi, kwa kuwa watu wanaokama wamekaa chini, na ng'ombe ziko katika hali ya kungoja waweze kumaliza kitendo ambacho wanafanya.

Ndizi, mandizi yameweza kutokelezea yameweza kuwa makubwamakubwa ni ya kijani kuashiria hayajakomaa na yameweza kufanyishwa usafi uliomzuri, ili yaweze kukua katika hali iliyonzuri.

Amevaa buti za mfua huku akiwa amevaa shati leupe. Ameweza kusimama kando ya ngombe iliyo na madoadoa meupe na meusi huku ikionekana amefunga anahudumia.

Ni katika kituo ambacho ni cha kuhifadhi maziwa huku ukiwa unachunga kabla uweze kuweka katika mashine. Kuna wale ambao wamejifunga na barakoa na amevaa kabuti leupe.

Ni katika sehemu moja ambapo maziwa yanaweza kuhifadhiwa katika mikebe au mitungi kubwa iliyokua na kiwango tofauti tofauti na kuna mtu aliyevaa glovu na ameweza kujifunika hadi na barakoa ndio aliye apo ndani huku akiwa na kabuti ya bluu.

Ngombe iliyowekwa katika sehemu ya kukama na mwanaume aliyevaa nguo nyeusi na kofia yenye rangi ya nyekundu, anaweza kukama akiwa anaweka katika jagi enye inaonekana.

Ng'ombe wamelala wawili, wakiwa wamechoka au wanapumzika, kisha waendelee na malisho; huku wakiwa wameeka miguu zao, ni kama ambao hawaendelei au wameweza kufika mwisho.

Mna ng'ombe wanaokamwa na mashine kwenye zizi huku wakiwa watu wawili mmoja akichukua maziwa mwingine akiwa ameinama chini kuashiria ya kwamba anatoa huduma katika chombo hicho ambacho kinatumiwa katika kazi hiyo.

Kuna kuna ndama wanne waliofungiwa kwenye zizi, wenye madoadoa meupe na meusi. Wawili wameangalia chini huku wengine wameangalia upande mwingine, kuashiria ya kwamba wanaletewa chakula, ama kuna mtu ambaye ako sehemu hiyo.

Ng'ombe wawili wenye rangi ya kahawia wanaeza kutembea, huku mmoja akiwa na pembe, mwingine hana pembe, na wapo katika eneo la kukula wakiendelea.

Ng'ombe wapo malishoni huku wakiwa wameekwa vipande katika masikio yao ili waweze kutambulika wasipotee na wanakula wakiwa pamoja kuonyesha kuwa wapo na umoja.

Ndizi zipo katika shamba lao, kukiwa kumetengenezwa vizuri sana. Na zipo katika rangi ya kijani, kuashiria ya kwamba bado kukomaa na zinangoja ili ziweze kufika katika hali ya kuchunwa.

Maziwa mala ambayo yameweza kuwekwa katika kikombe na yameganda katika sehemu zake, kuashiria ya kwamba, usafi hujazingatiwa au yanaweza kukaa katika muda fulani.

Mahindi iliyo ya kijani bado kupaliliwa, kuna miti iliyo kando yake kuashiria ya kwamba, inaweza kulimiwa kwa kuwa magugu yameanza kutokelezea hadi nyasi inaonekana kando kando.

Ni ndizi iliyopo katika mgomba wake, huku kukiwa na mtu ambaye anaweza kuishika, kuona kama imekomaa ama bado haijakomaa, au ako katika harakati ya kuitoa, ili iweze kuwa.

Mashini inayokama ng'ombe imeekwa katika titi za hii ng'ombe yenye rangi nyeupe na nyeusi na imeeza kufungwa ili isiweze kutoka mahali ambapo inatolewa maziwa.

Ndizi zilizokua juu ya gari zikiwa kijani, zinasafirishwa kupelekwa katika soko, huku zikiwa zimefungwa juu ya lori ambalo ni la usafiri, kutoka sehemu moja hadi.

Mna mama anayekama ng'ombe mwenye madoadoa meupe na meusi akiwa amefurahia kuashiria ya kwamba anafanya kazi yake akiwa mwenye furaha teletele.

Mna mkulima mmoja aliyevaa nguo ya kimanjano huku akiweza kunyunyizia mfuo wake dawa kuashiria ya kwamba anajali mfuo wake kwa kuwa kuna wadudu hatari sana katika ng'ombe

Ng'ombe wanne wapo katika biwi la taka, wakiwa na pembe wote na wakona rangi kama vile; kawia, nyeusi, nyeupe na mwingine hapo na rangi iliyo nyeusi na nyeupe.

Mkulima aliyevaa kabuti ya rangi ya manjano na anahudumia ng'ombe, iliyo na madoadoa meupe na meusi kuashiria ya kwamba anaeza kujali afya ya hiyo ng'ombe.

Ni katika soko ambapo ndizi zinaezauzwa zilizoiva na kuna zile aina mbali mbali. Kuna ambazo zimeweza kuiva kabisa zenye sukari nyingi na hizi zingine ambazo hazijaiva zaidi na sukari yake ni kidogo.

Ng'ombe yenye rangi nyeusi na madoadoa meupe iakula ,huku mashine ikitumika kumkama. Ng'ombe pia amefungwa miguu ili kumfanya atulie. Mahali aliposimama ni pasafi.

Mna watu kadika duka la maziwa huku mitungi au mikebe inayotumika katika usafirishaji maziwa ikiwa imepangwa nje kuashiria ya kwamba wanangoja huduma katika duka hilo au wanamsikizia anayweaambia kuhusu biashara hiyo.

Ndizi ambazo zimeweza kutolewa kwa shamba zimeeza kupangwa katika sehemu moja ambayo imeekwa vizuri ama zimeekwa mahala ambapo zinaweza kupelekwa kataika soko au mahali pengine.

Ndizi iliyopo shambani ipo bado kutolewa kwa kuwa haijakomaa iko kijani kibichi huku ikiwa imezingirwa na mengine kwa kuwa bado zinangoja ziweze kuiva ili ziweze kutolewa.

Ndizi zilizoiva katika shamba kwa kuwa zina rangi ya manjano na kuna lile linaloonekana kuwa na rangi ya kijani kuashiria kuwa halijaiva au mwangaza haujaeza kulifikia vizuri.

Mkulima anaeza kuweka uso wafuraha huku akimwaga maziwa katika ndoo kubwa huku akipeana zile ndogo ndogo ziweze kuleta maziwa mengine.

Mama anachunga maziwa huku akiwekewa na kijana aliyebeba mitungi ya rangi ya kijani kuashiria ya kwamba ameweza kuyaleta yaweza kupokelewa na kuhifadhiwa kabla hayajakuzwa au kusafirishwa dunia.

Shambani mimea aina ya mahindi imeweza kuathirika kwa kuwa matawi yameweza kuwa na madoadoa au wadudu wameweza kuyafikia hivo kuwa hatari kwao.

Sehemu ya kuchunga ng'ombe, wanapopewa dawa. Kuna watu watatu huku mmoja akiwa ameangalia picha, mwingine anaeza mhudumia ng'ombe aliyefungwa na wenye umarangi ya ueusi.

Ng'ombe inayokamwa na mashine huku ikiwa inakula bila kufungwa na hiyo mtungi inaweza kuwa unajaa maziwa na kuna mtu anayebadilisha kutoka titi moja hadi lingine kabla.

Ndizi ambazo ni za kijani zipo katika soko huku mama akizitoanisha aweke katika vikapu na kuna watu ambao wapo katika shughuli hio ya kuzilinda na kuzipanga vizuri.

Kuna ndizi ambalo halijakomaa la kijani kuashiria ya kwamba eneo hili linaweza support au linahakikisha mandizi ama ukilima wa mandizi unaweza kukuwa.

Mna watu wanne huku wawili wakiwa wanaendelea kutandika mimea iliyoanikwa ili iweze kupata joto isiweze kuoza, huku mwingine akiwa amekaa chini, akiwa anaeza kupepeta.

Ndizi zimeiva huku mna nyanya, mna matunda mbalimbali kwa shinde hapo sokoni, anayetaka kununua anaeza fika mahali hapo ili aweze kupata yale anataka.

Watu waliovaa nguo nyeusi na kofia nyekundu wanapika maziwa huku wakimwaga mahali ambapo wanaeza yapata, na kuna wengine wamesimama kando kuangalia vile wanafanya kazi ya.

Shamba ni kadogo kamelimwa huku kando kukiwa na mmea mbali mbali kama vile matoke ambayo yapo katika eneo hilo, na mna mahindi, mna nyasi ya nepia.

Ndizi zimeweza chunwa na zimepangwa chini ndio kuonyesha kua zinaweza safirishwa hadi sokoni na anahesabu ndio aweze kupata uhakika kuhusu namba alio nayo.

Mashine inayotumika kukama ng'ombe inatolewa katika titi moja ikielekezwa katika titi lingine kuashiria kwamba ina maziwa ambayo ni mengi sana mtu akikama anaeeza choka.

Matawi ya mandizi yanaonekana yakiwa ya kijani, na yanameta meta huku jua likiwa limewaka kwa kuwa tunaeza ona mawingu ya blue mengine meupe kuashiria ya kwamba jua .

Mna ng'ombe waliosimama huku mwingine amelala wakiwa wako karibu na maji kuashiria ya kwamba wanataka kukunywa maji huku mwingine akiwa amelala kupumzika na katika masikio yao wana kitu kinachoonyesha umiliki wao kikiwa ni chenye rangi ya manjano.

Zizini ngombe wanakula, Kwa kuwa wameeza kuangalia mahali pamoja, na kuna watu ambao wanatembea hapo penye ngombe wanakulia, kuasilia ya kwamba wanahakikisha kuwa kila moja apo na chakula.

Mama apo katika shamba kwa kuwa amejifunga ama amevaa sketi na tishati nyeusi huku juu yake pana mandizi inaonekana ni kama anaweza kupanda kitu.

Mama ako katika shamba huku akiwa ameshika mimea ya shambani na hapo kando ya mahindi na kuna viazi tamu zinazoonekana na inaonekana halijapaliliwa kwa hivyo ni cha .

Mna magari mawili ambayo watu wanaekelea mandizi kuashi kuashiria ya kwamba yanapelekwa katika soko au kampuni ambapo yataweza kutumika katika ukulaji au kutengeneza vitu ambavyo niza zinazotokana na mandizi.

Kudondoa ndizi ya kijani hili mtu aweze kupika. Inaonekana haijakomaa na mtu anayetoa ame weza kuwa na mikono michafu kwa kuwa hakujipaka mafuta anapoandaa.